Hiki ni kifaa spesheli ambayo kimetobolewa mashimo mingi. Mimea kama mboga yamepandwa pale. Huu ni ukulima wa kisasa ambao hauhitaji mchanga. Maji pekee hutumika. Mbinu hii inaweza kutumika mjini kwani haihitaji nafasi kubwa.

Huu ni ukulima wa kisasa ambao sanasana hufanywa katika sehemu za mjini kwa kuwa haihitaji sehemu kubwa ya shamba. Mapaipu hizi zimetobolewa mashimo na kupandwa mimea kama mboga. Haihitaji mchanga nyingi, maji pekee hutumika. Sehemu hii imetengenezwa kwa kutumia vichuma na hema kubwa.

Hii ni kifaa spesheli amabyo kimetobolewa mashimo. Mimea kama mboga yamepandwa pale. Huu ni ukulima wa kisasa ambayo hauhitaji mchanga ni maji pekee hutumika. Mbinu hii inaweza kutumika mjini kwani haiitaji nafasi kubwa

Hiki ni kifaa spesheli ambayo kimetobolewa mashimo. Mimea kama mboga yamepandwa pale. Huu ni ukulima wa kisasa ambayo hauhitaji mchanga, maji pekee hutumika. Mbinu hii inaweza kutumika mjini kwa sababu haihitaji nafasi kubwa.

Hiki ni kifaa spesheni ambayo kimetobolewa mashimo. Mimea kama mboga yamepandwa pale. Huu ni ukulima wa kisasa, ambayo hauhitaji mchanga, maji pekee hutumika. Mbinu hii inaweza tumika mjini kwa sababu haihitaji nafasi kubwa.

Hiki ni kifaa spesheli ambacho kimetobolewa mashimo. Mimea kama mboga yamepandwa pale. Huu ni ukulima wa kisasa ambayo hauhitaji mchanga. Maji pekee hutumika. Mbinu hii inaweza kutumika sanasana mjini kwa sababu haihitaji nafasi kubwa.

Hiki ni kifaa spesheli ambayo kimetobolewa mashimo. Mimea kama mboga yamepandwa pale. Huu ni ukulima wa kisasa ambayo hauhitaji mchanga. Maji pekee hutumika. Mbinu hii inaweza kutumika mjini kwa kuwa haihitaji nafasi kubwa.

Ukulima ni muhimu sana katika kuinua uchumi wa taifa letu la Kenya. Kufuga ngombe inafaida nyingi kwa mkulima anapouza maziwa yake. Mahala hapa pametengenzwa vizuri ili ngombe apate mahala pazuri pa kulala na kukula . Ina nafasi kubwa inayoweza kutosha ngombe wengi.

Upanzi wa nanasi umesaidia wakulima wengi sana nchini kwa kuwa ina faida nyingi. Inasaidia sana kiafya haswa kwa watoto wadogo na pia mkulima anapouza zinaenda kutumika kutengeneza mafuta na hata vinywaji.

Ukulima ni muhimu sana katika taifa letu kwa kuwa inasaidia sana kuinua uchumi. Hizi hapa ni vitunguu; vitunguu hizi zina bei mzuri sana. Mkulima anapoenda sokoni kuuza, anaweza kujikimu kimaisha. Vitunguu hizi zinaweza kuuzwa humu Kenya na zingine zinapelekwa katika mataifa nyingine.

Katika ukulima haswa watu wanaomiliki mashamba kubwakubwa, wao hutumia mashine kama trekta katika upanzi wa mimea, kupalilia na pia kuvuna, hilli kurahisisha kazi yao. Hutumizi wa mashine hizo zinaweza kuwa ghali kidogo ukilinganisha na watu wanaofanya kazi kwa mikono.

Unyunyuziaji wa maji katika mimea umesaidia wakulima wengi katika wakati wa ukame, imeweza kuhimarisha uchumi wa nchi na pia kupunguza vifo vya watu na wanyama kutokana na ukosefu wa chakula.

Unyunyuziaji wa maji katika mimea umesaidia wakulima wengi katika wakati wa ukame. Hii imewezasha kuimarisha uchumi wa nchi na pia kupunguza vifo vya watu na wanyama kutokana na ukosefu wa chakula.